Katika moja ya darasa, mwalimu amesimama mbele ya darasa lililojaa wanafunzi wa elimu ya watu wazima, huku aliwa amejaa upendo na shauku ya kuwafundisha, na wanafunzi hao wakimsikiliza kwa makini na uangalifu.

Mkusanyiko wa watu wa rika tofauti wakiwa wamevalia barakoa, wamekaa kwenye viti vyekundu wakisikiliza kwa makini, huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari wakiandika kile kinachofundishwa na mwalimu.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wakiwemo wanawake kwa wanaume wameketi kwenye viti, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele akifundisha huku ameshika kompyuta mpakato kwenye mkono wake.

Mkusanyiko wa watu wengi wenye rika tofauti wakiwa wamekalia katika viti vya plastiki katika darasa kubwa, huku wengine wakiwa wamesimama wakisikiliza kwa makini kile kinachofundishwa na mwalimu wao, hii inaongesha hari na motisha katika ufundishaji wa elimu ya watu wazima.

Katika eneo tulivu lenye mandhari ya kijani kibichi katika moja ya shule ya msingi, ambapo miche yenye majani mazito yamezunguka jengo la ghorofa mbili lenye paa la vigae na madirisha ya kijani.

Katika shule ya msingi darasa kubwa lenye paa refu pamoja na milango ya bluu na madirisha, huku kuta darasa hilo zikiwa na maandishi pamoja na rangi nyekundu iliyopakwa chini. Mbele ya darasa hilo kuna mimea midogo iliyokatwa ambapo imesaidia kupamba eneo hilo.

Katika chumba kikubwa chenye maabara ya kisasa ambapo meza zenye bomba za gesi na sinki kwa ajili ya kufanya majaribio, kimaabara na viti vya duara vimepangwa kwa mpangilio, ikiwa ni maandalizi ya shughuli za kilimo, mwanga wa kutosha unaingia kwa wingi kupitia madirisha makubwa yaliyokuwepo ukutani na kuupa chumba mwanga wa kutosha unaochangia mazingira rafiki ya kujifunzia.

Ndani ya chumba chenye kuti za bluu na mapazia yenye mchanganyiko wa rangi, vitanda vingi vimefunikwa kwa mashuka meupe vimepangwa kwa mpangilio wa mistari huku kiti chenye rangi ya maridi na meza yenye miguu meusi iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa mbele ya vitanda hivyo, hii ikiwa ni mazingira mazuri ya kupumzikia.

Katika madhari ya shule ambapo jengo refu yenye milango na madirisha mengi meusi na ukuta waliopakwa rangi nyeupe, pamoja na korido ndefu inayoshikiliwa na nguzo kadhaa huku viti na meza ya vituo vimepangwa nje ya jengo hilo.

Darasa kubwa lenye wanafunzi waliokalia katika viti vya mbao huku wakiwa wamevalia barakoa, wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao anayefundisha akiwa amevalia barakoa, akitumia projekta kufudushia hii ikiwa inaongeza hari na chachu katika ufundishaji.

Katika darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wengi wakiwa wamevlia barakoa za bluu kwa tahadhari ya afya, huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyevaa shati la bluu akiwa amesimama mbele. Ikiwa inaongeza hali na juhudi katika ufundishaji.

Mimea yenye rangi ya kijana iliopandwa kwenye vyombo vya plasiki mfumo huo wa aina ya hydropoliki ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo bali mimema utumai maji yanayo changanywa na madini maalumu ili kuwezezesha mimea hiyo kukuwa na kustawi vizuri

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao katika chumba cha madirisha makubwa, wakiwa wanafanya mtihani kwa makini, huku mwalimu alievalia mavazi meupe akisimamia mtihani huo.

Katika darasa kubwa lenye wanafunzi wa rika tofauti wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele ya darasa akifundisha huku wanafunzi hao wakiwa wamekaa kwenye viti vya rangi ya kijani wakisikiliza kwa makini.

Wahitimu wa chuo wakifurahia kwa pamoja na kurusha kofia zao juu, huku wakiwa wamevalia majoho meusi yenye mistari myekundu na kola zenye mistari ya bluu na machungwa. Ikiwa ni furaha yao baada ya kumaliza masomo yao ya elimu ya chuo.

Darasa kubwa lenye wanafunzi waliovalia sare za bluu na njano wakiwa wameketi kwenye madawati ya mbao, huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele ya ubao kwenye maandishi meupe. Hali hii inaongeza hali na chachu katika ufundishaji na kuongeza ufaulu kwa wanafunzi.

Wanafunzi wa rika tofauti katika moja ya chuo, wakiwa wameketi kuzunguka meza wakishirikiana kwa makini kutumia vifaa vya kielektroniki au kompyuta mpakato, na vifaa vingine vikiwa mbele yao katika mazingira ya ndani.

Katika sehemu kubwa yenye uwazi wanafunzi wa chuo wenye rika tofauti wakiwa wamekalia kwenye viti vyekundu. Wakimsikiza kwa makini mwalimu wao ambaye akitoa somo, huku wengine wakifuatilia na kuandika kwenye vidaftari vyao vidogo.

Rangi ya darasa lenye kuta rangi ya machungwa na viti vya kijani wanafunzi wameketi kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu aliyevalia suti ya bluu akifundisha kwa umakini. Hali inayofunza mazingira ya kujifunzia na inawaanda wanafunzi kuwa wataalamu bora.

Katika mazingira ya chuo wanafunzi watano wakiwa wameketi kwenye meza yenye rangi ya kijani wakiwa wanajadili masomo yao, huku mmoja akitabasamu akiwa anatumia kompyuta yake ya mpakato; kuangalia kitu na kujifunza pia.

Mwalimu mmoja akiwafundisha wanafunzi wake kwenye darasa lenye wanafunzi wengi waliokaa kwenye viti na kutazama ubaoni. Kuna meza moja iliyojaa vitu vingi katikati ya darasa huku kuna bango kubwa lililobandikwa kwenye ukuta lenye picha ya jengo la kisasa.

Katikati chumba kikubwa cha kompyuta, kinachotumiwa na wanafunzi wa chuo, wanafunzi wawili (wa kike na wa kiume) wakimsikiliza Mwalimu wao anayewafundisha, huku daftali likiwa juu ya meza za mbao, zilizotengenezwa kwa ajili ya kuwekea kompyuta hizo.

Katika darasa kubwa la chuo, lenye madirisha mapana na taa za kutosha, kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati yao, wakifanya mtihani huku mwalimu wao aliyesimama mbele ya darasa, akisimamia ufanyikaji wa mtihani huo.

Katika eneo la ujenzi wa jengo kubwa lenye paa la chuma wafanyakazi wengi wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga kama vile fulana za rangi ya chungwa, kofia ngumu na buti wakiendelea na shughuli zao za ujenzi.

Katika moja ya darasa kubwa lenye ubao mweupe na kompyuta za kielektroniki. Wanafunzi watatu wakiwa katika mafunzo ya kutumia kompyuta hizo, huku wengine wakiwa na kompyuta mpakato, ambapo mwalimu aliyevalia mavazi ya kijani akisimamia mafunzo hayo kwa umakini.